Mkulima anapigia mimea yake dawa, ili kuzuia mashambulizi ya wadudu ambao huharibu mazao. Kwa kutumia pampu maalum, ameenda shambani mapema na kuhakikisha kila mmea unanyunyiziwa dawa kwa uangalifu.

Busara ya umma ni muhimu sana katika jamii kwa sababu husaidia kudumisha usafi na kuzuia kuonea kwa magonjwa. Watu wengi hutumia wanapokuwa mbali na nyumba zao hasa katika maeneo yenye mkusanyiko kama masoko ama vituo vya magari.

Ajali limetokea hapa. Ajali huwa tukio la ghafla, linalotokea kwenye barabara, ambapo magari ama bodaboda wanagongana au kuhusikia kwa tukio linalosababisha majereha, vifo au uharibifu wa mali.

Meno ni hazina muhimu kwa afya na tabasamu letu. Kulinda meno huanzia na tabia rahisi kama kupiga mswaki mara mbili kwa siku na kuepuka vyakula vyenye sukari nyingi. Tunapolinda meno yetu tunaepuka maumivu ya fizi na matundu kwenye meno.

Ukame ni hali ya kukosekana kwa mvua kwa muda mrefu. Jambo hili lina sababisha ardhi kukauka na mimea kunyauka , wakati wa ukame watu hukubwa na uhaba wa chakula, maji na mifugo wengi hufa.

Usafiri wa maji ni aina ya usafiri unaotumia meli kusafirisha watu au mizigo kutumia bahari, maziwa au mito mikubwa. Safari ya maji mtu anaweza kusafirisha binadamu au bidhaa ya nyumba.

Wakazi wa kijiji wamekusanyika pamoja kukusanya taka zilizoenezwa karibu na manyumba zao. Baada ya kuzikusanya wanaziweka mahali salama na kuzichoma ili kuzuia kuenea kwa magonjwa na kudumisha usafi wa mazingira.

Kulazwa hospitalini husaidia kufuatilia hali ya mgonjwa kwa ukaribi zaidi na kutoa huduma bora kwa wakati. Familia na jamaa pia huchangia kwa kumunga mkono mgonjwa kwa maombi, upendo na kumtembelea akiwa hospitalini.

Huyu ni daktari wa nyanjani amefika katika nyumba ya jirani yake kutoa hamasa kuhusu afya ya watu pamoja na familia zao. Mara nyingi hao hutoa hamasa na pia hufanya vipimo kwa wale ambao ni wagonjwa.

Wanafunzi wamekusanyika karibu na mfereji baada ya kutoka msalani ili kuosha mikono yao kwa sabuni, wanafuata utaratibu walio ufahamu kutoka kwa mwalimu wao wa afya wakihakikisha wanashughulikia vidole, viganja na kucha zao pia.

Daktari anampa mtoto chanjo. Chanjo ni dawa maalum inayotolewa kwa mtoto ili kumkinga dhidi ya magonjwa hatari na kuimarisha kinga wa mwili wake. Chanjo huwekwa mwilini kupitia sindano, matone mdomoni au njia ntingine salama.

Daktari anang'oa jino. Baada ya kung'olewa jino mgonjwa huimizwa kufuata ushauri wa daktari kama kuhepuka kula vitu vigumu, kutotafuna upande uliong'olewa na kuweka pamba kwenye kidonda ili kusaidia damu kutoganda.

Barakoa ni kifaa kinachovaliwa kwenye pua na mdomo ili kusaidia kuzuia kuenea kwa vijidudu vinavyosababisha magonjwa. Barakoa hutumika sana katika hospitali na maeneo yenye msongamano wa watu ili kulinda afya ya mtu na ya wengine.

Wamama hawa wanashona barakoa. Wana mashine za kushona na pia wanaonekana kuwa na ujuzi wa juu wa kushona. Kwa mtazamo wangu, wameshona barakoa nyingi sana ambazo huweza kuuzwa kwa umma, ili kuwalinda kutokana na magonjwa kama homa na zilikuwa muhimu sana haswa wakati wa korona.

Dawa za jadi ni tiba zinazotokana na mimea, mizizi au virutubisho vya asili ambavyo vimetumika kwa muda mrefu na jamii mbalimbali. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa kama mafua, tumbo, maumivu ya mwili na hata matatizo ya uzazi.

Kuna daktari akimpaa mtoto chanjo ili kumkinga dhidi ya magonjwa hatari kama surua na polio. Chanjo humsaidia mtoto kujenga kinga mwilini na kumlinda asipate magonjwa ya hapo baadae maishani. Ni hatua muhimu katika kuhakikisha mtoto anakua akiwa na afya njema.

Chumba cha watoto njiti ni sehemu maalum katika hospitali inayotunza watoto waliozaliwa kabla ya wiki thelathini na saba ya ujauzito au waliozaliwa na matatizo ya kiafya. Katika chumba hiki, watoto huwekwa kwenye vifaa vya kupumua, mashine za joto, na huchunguzwa kwa ukaribu na madaktari na wauguzi waliobobea.

Afya ya macho inahusisha kujilinda dhidi ya mwanga mkali, vumbi na maambukizo pamoja na kufanya uchunguzi wa macho mara kwa mara. Lishe bora na mapumziko ya kutosha inaweza kusaidia kulinda macho yako na pia kuepuka kutokana na vipodozi vya macho bila ushauri wa daktari.

Hiki ni chumba maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kufanyia majaribio na uchunguzi wa kemia. Huwa na vifaa vingi kama mitungi ya glesi, mizani, vifaa vya kupima joto na kemikali mbalimbali.

Mahututi ni mtu aliye katika hali mbaya sana kiafya na anahitaji uangalizi wa karibu na wa haraka. Mara nyingi huwa katika chumba cha wagonjwa mahututi hospitalini akihitaji vifaa maalum kama mashine ya kusaidia kupumuwa, kupima viwango vya damu au kudhibiti mapigo ya moyo.

Ushauri wa afya ni muongozo unaotolewa na mtaalamu wa afya ili kumsaidia mtu kuboresha maisha na kuepuka magonjwa, ushauri huu huongeza uwelewano wa afya na kusaidia watu kufanya maamuzi sahihi kwa ustawi wao.

Matangazo ya kiafya ni ujumbe zinazotolewa kwa umma ili kuwahamasisha kuhusu masuala ya kiafya kama chanjo, usafi, na kujikinga na magonjwa. Huwekwa kwenye mabango, redio, televisheni, mitandao ya kijamii, ama hata kusambazwa na wahudumu wa afya nyanjani. Na husaidia kuelimisha jamii na pia kuboresha afya yao.

Maji yaliyotuama ni maji yasiyotiririka au kutembea kama yale yanayo kusanyika kwenye mashimo, madimbwi au vyombo vya wazi. Maji yaliyotuama ni hatari kwa afya kwa kuwa huvutia mbu wanaoeneza magonjwa kama malaria na pia yanawezakua chanzo cha harufu mbaya na magonjwa ya tumbo kama kipindupindu.

Chanjo ya polio hutolewa kwa watoto wachanga katika miezi ya mwanzo wa maisha yao. Ni salama na bora na imechangia kwa kiasi kikubwa kukomesha polio katika nchi nyingi duniani. Kumpatia mtoto chanjo ya polio kwa wakati unaofaa, inaimarisha maisha yake.

Huyu ni daktari, daktari ni muuguzi wa afya na nimtalaam wa tiba anayeusika na kwa kuhudumia wajongwa na kutoa dawa. Pia kufatilia hali za wagonjwa na kuwapa ushauri wa kiafya. Yeye ufanya kazi katika hospitali pia katika jamii.

Kujilinda wakati wa kupigia mimea dawa ni muhimu ili kuepuka madhara ya kiafya yanayoweza kusababishwa na kemikali .Mkulima anapaswa kuvaa mavazi ya kinga kama glovu, barakoa, miwani na koti la kuzuia dawa kuguza ngozi yake. Ni vyema kupuliza dawa kwa wakati wa upepo mdogo na asubuhi au jioni ili kuepuka joto kali.

Hali ya hewa kavu ni hali ya hewa inayopatikana katika maeneo yanayopata mvua kidogo sana kwa mwaka na ambayo mara nyingi huwa na unyevu wa chini. Maeneo yenye hali ya hewa kavu ni kama vile majangwa au maeneo ya nusu jangwa ambapo mimea ni michache na maji ni adimu sana.

Kutibu mifugo ni hatua muhimu ya kuhakikisha wanyama wa kufugwa wanabaki na afya njema na kuongeza uzalishaji. Matibabu hujumuisha kutoa chanjo, dawa za minyoo na tiba dhidi ya magonjwa kama kimeta. Ufugaji bora huhusisha pia kuwalisha vizuri, kuhakikisha usafi wa mizizi na kuwachunguza mara kwa mara haswa kupitia mtaalam wa mifugo.

Taulo ya hedhi ni bidhaa ya usafi wa kike inayovaliwa ndani ya chupi wakati wa hedhi, ili kunyonya damu na kuweka mwili katika hali ya usafi. Zinapatikana kwa aina tofauti, kama ya matumizi ya mara moja na za kitambaa zinazoweza kufuliwa na kutumiwa tena.

Hii ni kipimo cha kiafya kinachotumia sumaku na mawimbi ya redio kuchukua picha za ndani ya mwili bila kutumia mionzi. Hutumika kuchunguza ubongo, uti wa mgongo, viungo, misuli na viungo vya ndani kama moyo na ina usahihi mkubwa sana.

Maji ya mfereji ni maji inayosambazwa kwa njia ya mabomba kutoka vianzo rasmi, kama mito au visima hadi majumbani , shule ama hata ofisini. Maji haya hupitia hatua za usafi ili yawe salama kwa matumizi ya binadamu kama kunywa, kupika na kufua.

Afya ya meno ni muhimu kwa afya ya mwili mzima. Kusafisha meno mara mbili kwa siku kwa kutumia mshwaki na dawa husaidia kuzuia kuoza kwa meno na magonjwa ya fizi. Unapaswa pia kuepuka chakula yenye sukari mingi na kunywa maji mengi, ni vyema kumwona daktari wa meno angalau mara mbili kwa mwaka ili akukague na kuangalia kama una magonjwa yoyote.

Fizioterapia ni aina ya matibabu inayosaidia kurejesha, kudumisha, na kuongeza uwezo wa mtu wa mwili baada ya kuhumia, ama upasuaji, ama magonjwa ya misuli, viungo, na mishipa. Wataalamu wa fizioterapia hutumia mazoezi, masaji, na vifaa maalum kusaidia wagonjwa kupata nafuu bila kutumia dawa nyingi.

Madini ya iron ni muhimu kwa mwili kwani husaidia kutengeneza damu na kusafirisha oksijeni . Upungufu wake husababisha uchovu na udhaifu. Vyakula kama maini, maharagwe na mboga za kijani husaidia kuongeza madini haya mwilini na pia madawa ya madini haya pia huuzwa dukani.

Mvua inaponyesha kwa kiwango kikubwa na kwa mda mfupi huweza kusabibisha mafuriko, mmonyoko wa udongo na uharibifu wa mali. Mvua ya aina hii huweza kuvurugu shughuli za kila siku kama usafiri na kilimo.

Pata chanjo kaa chonjo. Chanjo hukulinda dhidi ya magonjwa hatari yanayoweza kusababisha madhara makubwa au hata kifo. Pata chanjo ni njia rahisi, salama na yenye ufanisi ya kujikinga wewe, familia yako na jamii mzima. Usingoje hadi ugonjwa uingie chukua hatua mapema. Pata chanjo leo uendelee kuwa salama.

Hiki ni kitengo maalum hospitalini kinachopokea na kutibu wagonjwa walioko kwenye hali za dharura kama ajali, majeraha makubwa, shinikizo la damu au matatizo ya ghafla ya kupumua. Hutoa huduma za haraka, ili kuokoa maisha kabla ya mgonjwa kuhamishwa kwenye wodi au chumba cha upasuaji.

Afya ya watoto ni msingi wa maisha bora na maendeleo ya baadae. Inahusisha lishe bora, chanjo kwa wakati, usafi, matunzo ya akili na mwili pamoja na upatikanaji wa huduma bora za afya. Watoto wanahitaji uangalizi wa karibu ili kukua vizuri na kuepuka magonjwa yanayoweza kuzuilika.

Dawa zinazoongeza madini ya chuma mwilini huitwa virutubisho vya chuma. Husaidia kuongeza kiwango cha chuma mwilini, hasa kwa watu wanaokabiliwa na upungufu wa damu. Kwa kawaida, dawa hizi humezwa kwa mdomo kama tembe au vidonge. Mara nyingi hutolewa pia kwa sindano hospitalini ikiwa upungufu ni mkubwa sana au mtu hawezi kumeza.

Daktari wa meno ni mtaalamu wa afya anayehusika na kutibu na kuzuia magonjwa ya meno na ya fizi kwa ujumla. Hutoa ushauri wa afya ya kinywa, kusafisha meno, kutoboa na kujaza meno yaliyoharibika na kufanya upasuaji mdogo inapohitajika.

Mafuriko kama hii hutokea kutokana na mvua mkubwa, mito kujaa au mabwawa kupasuka. Maradha ya mafuriko ni pamoja na uharibifu wa mali kama magari ambayo tunayaona, kuenea kwa magonjwa, kuhama kwa watu na kuathiri upatikanaji wa huduma muhimu kama maji safi na umeme.

Athari ya mafuriko ni kama uharibifu wa makaazi, mimea na barabara na pia husababisha vifo au majeraha kwa watu na wanyama. Mafuriko husababisha kuenea kwa magonjwa, uhaba wa maji safi na kuathiri uchumi wa jamii kwa kupoteza mali na kipato.

Lumifen ni dawa ya kutuliza maumivu kama ya hedhi ,kichwa ama misuli inapaswa kutumiwa kwa uangalifu na kwa ushauri wa daktari , dawa hi haipaswi kutumiwa na watu wenye vidonda vya tumbo au matatizo ya figo . Kwa vile inaweza kusababisha kichefuchefu na maudhui ya chuma.

Mganga wa kienyeji anayetibu mapenzi, ni mtaalamu wa tiba za asili ambaye hudai kusaidia watu wanaokumbana na changamoto za kimapenzi au mahusiano kwa kutumia miti shamba, maneno ya ajali, au tambiko.

Jamii kuchota na kutumia maji safi, ni hatua muhimu katika kulinda afya na kuhakikisha maisha bora. Maji safi hupatikana kupitia visima, mabomba ya maji au chemichemi zilizo salama na yanapaswa kuchotwa kwa vyombo safi na kuhifadhiwa vizuri ili kuepuka uchafuzi.

Afya ya meno ni hali ya kuwepo wa meno na fizo zilizo imara, safi na zisizo na maambukizi. Inahusisha kusafisha meno mara mbili kwa siku, kutumia dawa kwa kuisafisha na kuepuka kula vyakula vyenye sukari nyingi. Pia tunapaswa kutembelea daktari wa meno mara kwa mara, ili kusaidia kugundua matatizo mapema na kuyazuia.

Huduma za afya ya macho ni muhimu kwa kuhakikisha watu wanaona vizuri na kuzuia upofu. Huduma hizi hujumuisha uchunguzi wa macho, vipimo vya kuona, matibabu ya magonjwa kama mtoto wa jicho ama presha ya macho. Ni vyema watu wakapimwa macho angalau mara moja kila mwaka, hasaa watoto, wazee na watu wanaofanya kazi kwa kutumia macho kwa muda mrefu.

Fisiotherapia ni tiba ya mwili inayosaidia kurejesha au kuboresha harakati na nguvu za mwili baada ya jeraha, ugonjwa au upasuaji. Hufanywa na mtaalam kwa kutumia mazoezi maalum, masaji, au vifaa vya tiba. Fisiotherapia hupunguza maumivu ya misuli na viungo pia.

Kuosha mkono ni hatua rahisi lakini muhimu sana ya kujikinga na magonjwa. Inapaswa kufanywa kwa sabuni na maji safi hasa kabla ya kula, baada ya kutoka chooni au baada ya kushika vitu vichafu. Kuosha mikono huondoa vijidudu vinavyoweza kusababisha magonjwa kama kuhara au mafua. Ni tabia ya usafi inayosaidia kulinda afya binafsi.

Chumba cha upasuaji ni sehemu safi sana hospitalini, ambapo madaktari hufanya upasuaji ili kuokoa maisha au kuweza kuwatibu wagonjwa. Lazima pawepo na viwango vya juu vya usafi ili kuzuia maambukizi kwa wagonjwa wanaofanya upasuaji.

Jengo kuporomoka ni tukio la hatari ambapo sehemu au jengo zima linaanguka kutokana na sababu kama ubora duni wa ujenzi, tetemeko la ardhi au mmomonyoko wa ardhi. Tukio hili husababisha majeruhi, vifo na hasara kubwa ya mali kwa yule aliyekuwa anajenga.

Arorwet ni neno la Kikalenjin, linalomaanisha amani na hali ya usalama. Dawa hii ambalo linatengenezwa na kampuni ya Harriet Botanicals hutumikwa kwa afya ya kizazi ya wanawake. Linafanya afya ya wanawake kuwa bora kupunguza maumivu ya hedhi na pia kusafisha mfuko wa uzazi.

Kuhakikisha afya bora ya mtoto husaidia katika ukuaji wake wa mwili , maendeleo ya akili na uwezo wa kijifunza. Watoto wenye afya njema huenda shule , hushiriki michezo na hukuwa kua watu wazima wenye uwezo wa kuchangia maendeleo katika jamii.

Njiti ni mtoto aliyezaliwa kabla ya wiki thelathini na saba ya ujauzito kukamilika. Watoto hawa huhitaji uangalizi wa karibu, mazingira yenye joto la kutosha na wakati mwingine msaada wa kupumua na kulishwa ili waweze kukua vizuri. Huduma bora za afya na upendo kutoka kwa familia huchangia sana katika kupona na kustawi kwa mtoto njiti.

Kumpata mtoto ni furaha ya kipekee, ambayo mzazi hupata pale anapobarikiwa na mtoto. Ni hisia ya upendo, shukrani, na matumaini mapya maishani. Mtoto huleta mashikamano katika familia, na mara nyingi huchukuliwa kuwa zawadi ya Mungu.

Mchakato wa kumpa mgonjwa huduma za kiafya ili kumponya au kupunguza maumivu, hii huweza kuhusisha matumizi ya dawa, tiba ya mwili ama ushauri wa kisaikolojia, lengo kuu la matibabu ni kurejesha afya ya mgonjwa na kuboresha maisha yake.

Nyumba kuchomeka ni tukio hatari ambapo moto hushika nyumba na kuiteketeza. Mara nyingi hutokana na hitilafu za umeme, gesi au uzembe kama kuacha moto au mshumaa ukiwaka bila uangalizi. Huchangia uharibifu wa mali, kupoteza makazi na wakati mwingine huweza kusababisha vifo.

Mjengo huu unabomolewa na huenda ikawa kwa sababu mbalimbali kama upanuzi wa miundo mbinu, ujenzi mpya au kwa kuwa jengo hilo halikujengwa kihalali. Ndio maana tunaona polisi hapa ili kuzuia vurugu ambazo huweza kutokana kwa ajili ya tendo hili.

Moto msituni huleta madhara makubwa kama uharibifu wa mazingira, vifo vya wanyama, kupotea kwa makazi ya asili na hata kuhatarisha maisha ya watu. Kuzuia moto wa msituni unahitaji elimu na hamasa kwa wanajamii ili kuepuka visanga kama hivi.

Dawa hutumiwa kutibu, kuzuia au kupunguza dalili ya ugonjwa au maumivu. Zinakuja katika aina mbalimbali kama tembe au maji. Dawa zinaweza kutolewa na daktari au kununuliwa kwa maelekezo ya mtaalamu wa afya.

Maabara ni chumba maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kisayansi, vipimo vya kiafya au majaribio mbalimbali. Katika sekta ya afya, maabara hutumika kuchunguza sampuli ya damu, mkojo, mate au tissue ili kubaini magonjwa kama malaria, kisukari na mengine mengi.

Ngamia ni mnyama anayejulikana kwa uwezo wake wa kuvumilia joto kali na ukame na hutumika sana katika maeneo ya jangwani kama chombo cha usafiri na chanzo cha maziwa, nyama na ngozi. Ngamia pia ni sehemu muhimu ya maisha na utamaduni wa jamii nyingi, za maeneo kame.

Maumivu ndani ya sikio inaweza kusababishwa na maambikizi, baridi, shinikizo la hewa, nta nyingi au jeraha. Dalili huweza kujumuisha maumivu makali, kuvimba, kupoteza usikivu kwa muda au kutoka usaha. Inashauriwa kutafuta ushauri wa daktari ikiwa maumivu yanaendelea kuwa makali.

Hii ni aina ya dawa ya antibiotiki inayotumika kutibu maambukizi yanayosababishwa na bacteria . Dawa hii huua na kuzuia ukuaji wa bacteria mwilini. Inatumika kwa kutibu magonjwa kama maambukizi ya koo, maambukizi ya ngozi, magonjwa ya zinaa, homa ya matundu au pua.

Ushauri wa kiafya ni mwongozo unaotolewa na mtaalamu wa afya ili kusaidia mtu kufanya maamuzi bora kuhusu afya yake. Hii inaweza kujumuisha lishe bora, mazoezi, chanjo, matumizi sahihi ya dawa, na namna ya kujikinga dhidi ya magonjwa.

Haya ni maeneo maalum ambapo waganga wa jadi hufanyia shughuli zao za tiba. Hapa ndipo wagonjwa huenda kutafuta matibabu ya asili kwa kutumia miti shamba, hirizi, tambiko au maombi ya kitamaduni. Mahali hapa hupambwa kwa vitu vya kitamaduni kama nyasi, ngozi, vinyago au vyungu.

Shughuli ya kukusanya na kuondoa taka kutoka kwenye barabara, mitaa na maeneo ya makaazi huweza kudumisha usafi na kuzuia magonjwa. Taka zinaweza kuwa za manyumbani kama mabaki ya chakula, plastiki, karatasi au taka hatarishi kama za hospitali.

Dawa za asili hutokana na mimea na hutumiwa kutibu magonjwa mbali mbali. Ni tiba ya kitamaduni inayotumika sana vijijini na huaminika kua na nguvu ya uponyaji wa mwili kwa njia ya asili.

Kupigia mimea dawa ni hatua ya kulinda mazao dhidi ya wadudu, magonjwa na visumbufu vingine vinavyoweza kuharibu mavuno. Dawa hupulizwa kwa kutumia pampu maalum kwenye majani, mashina au matunda ya mimea. Ni muhimu kufuata maelekezo sahihi kuhusu aina ya dawa, kiasi cha kutumia na muda wa kupulizwa ili kuepuka madhara.

Uganga ni shughuli ya kutoa tiba kwa kutumia dawa za jadi, imani za kitamaduni au mbinu za kiroho na kishirikina. Katika jamii nyingi za Kiafrika uganga huaminika kuwasaidia wagonjwa wa kawaida, husaidia matatizo ya uzazi au mikosi inayopata mtu.

Hili ni gari maalum lililoundwa kusafirisha wagonjwa au majeruhi kwa haraka hadi hospitalini. Limewekwa vifaa vya dharura kama oksijeni , mashine za kusaidia kupumua na kitanda ya kubeba wagonjwa. Watoa huduma ndani ya ambulance kama wahudumu wa afya au wahudumu wa kwanza hutoa matibabu ya awali kabla ya mgonjwa kufika hospitalini.

Choo ni muhimu kwa afya ya binadamu na mazingira. Hutumika kwa ajili ya kutupa taka za mwili kwa usafi, hivyo husaidia kuzuia magonjwa kama kipindupindu. Choo safi na salama huimarisha heshima hasa kwa wanawake na watoto na kuchangia maisha yenye utu.

Hii ni njia ya kudhibiti na kuangamiza wadudu au vimelea hatari kwa kutumia dawa ya kuua wadudu inayotolewa kama gesi. Njia hii hutumika kusafisha maeneo kama nyumba, maghala, mashamba na magari ili kuzuia maambukizi na uharibifu wa bidhaa.

Hii ni chanjo inayokinga watoto dhidi ua ugonjwa wa surua ambao ni ugonjwa wa kuambukiza unaosababisha homa kali na upele mwilini. Surua inaweza kusababisha matatizo makubwa kama kuharibu ubongo au hata kifo. Chanjo hii hutolewa mara mtoto anapofika umri wa miezi tisa na dosi ya pili huweza kutolewa akiwa na umri wa miezi kumi na nane.

Mafuriko hutokea mara nyingi wakati wa mvua mkubwa ama mito yanapojaa. Madhara ya mafuriko ni kama kuharibu makazi, mashamba na miundo mbinu. Pia husababisha vifo na majeraha. Mafuriko pia hueneza magonjwa kama kipindupindu na malaria na pia husababisha uhamishaji wa watu kutoka makazi zao.

Moto msituni ni moto unaosambaa kwa kasi katika maeneo ya miti na vichaka. Moto huu huharibu mazingira, makaazi ya wanyama na kuhatarisha maisha ya watu. Kuzuia moto msituni kunahitaji elimu ya huhifadhi, uangalizi wa msitu na hatua za haraka za kuzima moto unapoanza.

Chanja ya Suruwa ni chanjo salama na yenye ufanisi inayomkinga mtoto dhidi ya ugonjwa wa surua. Ugonjwa wa virusi unaambukiza kwa haraka na unaweza kusababisha madhara makubwa ya kichomi, kuvimba ubongo, au hata kifo. Kwa kawaida, chanjo hutolewa kwa sehemu ya chanjo, ya surua, kuanzia mtoto akiwa miezi 9 au 12.

Chanjo ni njia salama na yenye ufanisi ya kumlinda mtoto kutokana na magonjwa, hatari kama polio. Zinasaidia kuimarisha, kinga ya mwili ya mtoto mapema, kabla hajakumbana na magonjwa haya. Kwa kuwapeleka watoto kliniki, kupata chanjo kwa wakati, tunawalinda, sio wau tu bali pia jamii nzima, dhidi ya mlipuko wa magonjwa haya.

Kudungwa sindano ni njia ya kawaida ya kuingizwa dawa mwilini kwa haraka. Sindano huweza kuingi kudungwa kwenye mkono, paja au sehemu nyingine kulingana na aina ya dawa na madhumuni yake. Njia hii hutumika kwa chanjo, kutuliza maumivu au kutoa dawa za dharura. Ni muhimu sindano zitolewe na mtaalamu wa afya ili kuepuka maabukizi au madhara mengine.